Daktari au muuguzi akiwa katika mchakato wa kutoa damu kwa mtu aliyekaa mbele. Huenda ni kwa ajili ya vipimo vya afya au tiba. Daktari amevaa koti la maabara na anaonekana makini akiwa na sindano mkononi.

Watu walio vaa mavazi ya kinga wakiwa wakitembea kwenye shamba wakiwa wakifanya shughuli za kilimo wengine wanapunguza wadudu au kueneza dawa za kuulia wadudu shambani bao vya kinga vinawalinda kutokana na mwakala hatari.

Watu wawili wakiwa wanashughulikia mabomba makubwa ya gesi waliovaa barakoa. Inaonekana wanapakia au kutunza mitungi ya gesi labda oxygen au gesi nyingine muhumu kwenye gari au katika sehemu ya kuhifadhi.

Watu kadhaa wakiwa kwenye kifusi cha jengo lililo poromoka. Baadhi yao wamevalia sare za rangi ya blue na kofia ngumu ikiashiria kuwa huenda ni wahudumu wa uokoaji na utaalamu wa dharura. Wanaonekana wakitafuta manusura au kuondoa vifusi vya kwa mikono na vifaa rahisi.

Mtu akiwa shambani amevaa mavazi ya kinga akitumia pampu ya mkononi kupuliza dawa za kuua wadudu au kemikali zingine za kilimo kwenye mimea, mtu huyu anahakikisha mazao yanakuwa vizuri kwa kuzuia wadudu na magonjwa.

Kituo cha kisasa cha kunawa mikono kilicho tengenezwa kwa mitungi wa maji wa plastiki wa kijani uliowekwa juu ya standi ya chuma. Chini ya mtungi kuna sinkii la plastiki la kijani kwa ajili ya kunawa mikono na ndoo nyeupe ambao umewekwa apo ili maji yatiririke.

Mtu mtaalamu wa afya akiwa kazini katika maabara ya hospitali au kituo cha afya. Mtu huyu amevaa ngauni la maabara na glavu za mpira za rangi ya kijani, akifanya uchunguzi wa kipimo cha sampuli za damu au vipimo vingine vya maabara. Kwenye meza kuna vifaa vya kisasa au maabara kama vile mashine za uchunguzi.

Bidhaa za kienyeji aina ya mitikio na mikoko ambayo hutumiwa kama tiba za asili za kuondoa magonjwa ya tumbo kama vile kiungulia. Madhari hii inaonyesha bidhaa za afya za asili zinazotengenezwa kwa kutumia mimea na vifungo vya asili.

Barabara iliyofurika maji kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Magari mbalimbali yamezama sehemu katika maji na baadhi yanaonekana yamekwama au yanapita kwa taabu. Majengo na miundo mbinu ya mjini yaonekana nyuma, jambo linaonyesha kuwa tukio hili limetokea mjini.

Chupa ya chanjo ya MMR ambayo ni chanjo ya kinga dhidi ya magonjwa ya surua, udongo wa ngozi na rubella . Chanjo hii hutolewa kwa watoto kama sehemu ya programu za kinga dhidi ya magonjwa haya ya kuambukiza.

Mwanamke mwenye tabasamu, akiwa amesimama ndani ya chumba chenye mwangaza wakutosha. Amevalia fulana ya kijivu yenye nembo pande ya kushoto ikionekana kuwa ya shirika au tasisi fulani. Mwanamke huyu anashikilia kifaa cha kurecodi sauti au kamera yakushikilia kwa mkono, ambacho huenda kinahusisha na kazi ya mahojiano.

Mikono ya mtu aliye mimina vidonge kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki, vidonge hivyo vinaonekana kuwa vya mviringo vya rangi, vya dhahabu au ya manjano na huenda ni dhibitisho vya lishi kama vile OMEGA 3,VITAMIN D .

Mwanamke aliyesimama mbele ya ubaoni darasani akionekana akifundisha au kueleza jambo kwa kutumia chupi ya kike kama kielelezo. Mwanamke huyo anaonekana mwenye tabasamu na amevaa fulana nyeupe.

Chupa na vidonmge vya dawa mbalimbali. Dawa hizi ni za kawaida kutumika katika matibabu ya kifua kikuu. Vidonge hivi hutumika pamoja kwa kipindi maalum kinachoelekezwa na daktari.

Chupa ya dawa iliyowekwa juu ya meza. Chupa hiyo imefunguliwa na vidonge vyekundu vimetapakaa mbele yake. Mandahri ya nyuma yanaonyesha pazia na picha hii huenda imetumika kwa madhumuni ya kutangaza au kuonyesha bidhaa ya tiba mbadala.

Jengo la choo la shule lenye paa la bati la rangi ya buluu. Jengo lina madirisha machache ya rangi ya buluu na kuta nyeupe. Kwenye kuta kuna maandishi yanayosoma wash your hands pamoja na jina Kenya High School.

Bidhaa za asili zilizoandikwa Tiba Herbs Research , ikiwa ni pamoja na sabuni na chupa ndogo zenye kioevu wa dawa ya miti shamba. Sabuni hizo zimeandikwa kuwa ni powerful soap na maelezo yanaeleza kuwa ni sabuni ya kuoga yenye nguvu ya kutibu.

Mama akiwa ameshikilia mtoto mchanga wakati waafisa wa afya. Muuguzi anampatia chanjo. Wote wawili wanavaa barakoa kama hatua ya kinga ya afya. Mandhari inaashiria huduma za afya za chanjo uzuiliaji wa magonjwa na upendo wa mama kwa mtoto wake.

Mfanyakazi wa afya akimchanga mtu mzee katika mazingiri ya kliniki au kituo cha afya. Watu wote waliopo wamevaa barakoa wakionyesha umuhimu wa wa kuchukua tahadhari za kiafya hasaa wakati wa utoaji wa chanjo.

Sindano na chanjo ya aina MMR ,chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya surua , mafua ya kiongosho na homa ya rubela , licha pia yanaonyesha vifaa vingine vinavyotumika katika utoaji wa chanjo kama vile bomba la sindano , kitambaa cha kusafisha na antiseptic prep kit .

Mama akiwa amebeba mtoto mdogo huku mhudumu wa afya akimchanja mtoto huyo. Mhudumu huyo amevaa sare ya rangi ya blue na njano na anaonekana akitumia sindano kumpa chanjo mtoto. Wengine walivaa mavazi ya njano na nyekundu pia wanaonekana kushiriki au kushuhudia zoezi hilo.

Daktari au muuguzi akiwa amevaa barakoa na suti ya kitaalamu, akiwa anamtibu mtoto mchanga aliyeelegeshwa kwenye kutanda cha kliniki au hospitali. Daktari au muuguzi huyo anaonekana akifanyia mtoto huduma za kiafya, labda kuchunguza au kutoa chanjo.

Mkono wa mtu aliyevaa glavu akishika sindano ya chanjo pamoja na chupa ndogo iliyoandikwa vaccine . Sindano hiyo inaonekana tayari kujazwa dawa kutoka kwenye chupa hiyo. Mandhari ya picha ni safi na yenye mwangaza wa blue . Hii ikisisitisha usafi na taadhari.

Wanawake wawili waliovaa makoti meupe ya maabara na barakoa wakifanya kazi kwenye mashine za kushona. Mwanamke alioko mbele anashona vitambaa vya buluu vinavyoonekana kuwa barakoa au mavazi ya kujikinga. Kando yako kuna tundu la vitambaa.

Chupa ya dawa iliyolala upande ikiwa wazi huku vidonge vyekundu vikiwa vimesambaa juu ya meza ya mbao, kando ya chupa kuna kifuniko cha chupa ya rangi ya dhahabu na kijiti cha kupima kinachoonekana kuwa cha maabara au maumizi ya kiafya.

Chupa za dawa zenye lebo inayoandikwa cranberry pills for UTI inayorejelea vidonge vya cranberry vinavyotumiwa kutibu au kuzuia maambukizi ya njia ya mkojo. Mandhari ni ya kitaalamu na picha hii ueda inahusiana na afya.

Daktari wa macho akifanya uchunguzi wa jicho mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kupima macho katika huduma za kliniki. Hii ni sehemu ya huduma zake zinazohakikisha utambuzi wa matibabu.

Chupa ndogo ya chanjo inayoandikwa M-M-RvaxPro, chanjo hii ni aina ya sindano inayotolewa kwa njia ya sindani ya misuli au chini ya ngozi, hii ni chanjo inayotumika kutoa kinga dhidi ya magonjwa ya surua.

Mwanamke mtaalamu wa afya akiwa amevalia sare ya rangi ya kijivu akizungumza na mgonjwa wake ambaye ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Mwanamke mtaalamu anaonekana akimwelezea au kumwandikia mgonjwa taarifa

Daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari amevaa suti ya kitaalamu, gloves , mask na kofia ya plastiki kwa usafi na usalama. Anafanya huduma ya afya ya meno.

Watu wengi wakiwa ndani ya mashua kadhaa wakisafiri kwenye maji ya mto au ziwa. Wengine wanaonekana wakishuka au kupanda mashua hizo kando ya kijiji chenye vibanda vya nyasi au mabati. Mandhari yenye nyumba inaonyesha mimea kama migomba ikiashiria eneo la vijiji venye shughuli za kilimo.

Chupa ya plastiki yenye kiwevu cha rangi nyekundu chupa hiyo imeandikwa label iliyoandikwa Aror Wet kutoka kampuni ya HB imewekwa juu ya uso wa mbao au plastiki huku mandhari ya nyuma ikionyesha mimea ya kijani, ikiashiria kuwa picha imepigwa nje ya mazingira ya asili.

Mtu mtaalamu wa tiba akimchunguza mgonjwa kwa kumsaidia kuinua mguu wake. Inaonekana kama mtaalamu huyu anafanya mazoezi au uchunguzi wa kimwili wa misuli au viungi vya mgonjwa.

Pakiti ya vidonge vya Azomax mia tanao amabvyo ni aina ya dawa inayojulikana kama Azithromycin. Azithromycin ni anti-baotiki ya aina ya Broad specrum inayotumika kutibu maambukizi ya bakteria katika sehemu mbalimbali za mwili.

Mwanamke akiwa anasafisha mikono yake kwenye maji safi yanayoteremka kutoka kwenye bomba au chemichemi ya maji safi. Mwanamke huyu amevaa nguo za kawaida na kofia ra rangi au ya zambarau. Pahali hii inaashiria umuhimu wa usafi.

Aina mbalimbali za vidonge vya dawa katika chupa na pakiti tofauti pamoja na baadhi ya vitu vya jadi vya kuhifadhi dawa au vitu vya utamanduni vilivyopambwa kwa shanga. Inaonyesha mchanyiko wa rasmimali za tiba.

Watu wakijaribu kuondoa maji yaliyo loa kwenye nyumba ya jadi inayotengenezwa kwa nyasi na mazinga zingine ya jadi. Maeneo haya yanaonekana kuadhiriwa na mafuriko ambapo maji yamejaa ardhini na watu wakiwa wamejikusanya.

Eneo ambalo limeadhiriwa na makubwa au mmomonyoko wa ardhi. Mto aua nia ya maji imevurugika na mto unaonekana kule mchanga na miti inayokatika sehemu ya mto. Watu wengi wamesimama kando ya eneo hilo.

Mama akiwa na mtoto mchanga anapopatiwa chanjo na muuguzi au daktari . Mama anaonekana tabasamu na mtoto anashikwa kwa upole wakati chanjo inapotolewa kwa kutumia sindano. Picha inasisitiza umuhimu wa chanjo kwa watoto.

Mama akiwa kitandani hospitalini akiwa amebeba mtoto mchanga. Kundi la watu watano wamesimama karibu naye wakimzungumzia au kumshauri. Watu hao wanaonekana kuwa wageni au wageni rasmi labda wauguzi, madaktari au wawakilishi wa jamii wanapomtembelea mama huyo na mtoto wake.

Hali ya mafuriko barabarani ambapo maji mengi yamejaa na magari madogo ya usafiri wa abiria yanajaribu kupitia katikati ya maji hayo tuktuk mbili zinaonekana zikisonga polepole katika maji yaliyofunika barabara.

Kundi kubwa la buibui wakiruka juu ya miti katika mazingira ya asili. Jua linaangaza nyuma na anga linaonekana lenye mawingu machache. Mandhari inaashiria tukio la kumezwa kwa buibui.

Mtoa huduma wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga, gauni ya buluu, barakoa na glavu akimpatia chanjo mwanamke aliyevaa barakoa pia. Wanapatikana ndani ya hema au kituo cha muda kilichoandaliwa kwa ajili ya utoaji wa chanjo.

Watu wengi ambao wamekusanyika nje ya nyumba alafu nyuma yao kuna nyumba zingine ambazo zinaonekana ni kubwa. Watu hao wamevaa kofia ya buluu na koti ya aina ya color ya buluu navy .

Sanduku la chanjo ya MMR inayotumika kuwalinda watoto na watu wengine dhidi ya magonjwa hayo matatu hatari, chanjo hii ni muhimu sana katika kuhakikisha haki ya umma kwa kuzuia mlipuko ya mgonjwa.

Msaidizi wa afya akitoa chanjo kwa mama mwenye mtoto katika mazingira ya kijijini. Inaonyesha juhudi za utoaji wa huduma za afya za kinga hasa kwa jamii za pembezoni. Inahimiza umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa.

Vitu mbalimbali vya jadi vya tiba asilia vinavyotumika kama tiba mbadala au tiba za kienyeji. Vitu hivi ni pamoja na vyango vya ngozi, vyombo vya udongo na vinywaji vya kienyeji.

Dawa ambayo humezwa kabla ya kufanya kitendo cha ndoa labda inaongeza nguvu na kuzidisha wakati kwa mwanaume. Imeandikwa pills for sex na hapo juu imeandikwa wakati.

Chanjo za homa ya manjano zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila chupa ina label inayoelezea maelezeo ya chanjo kama vile aina ya chanjo, idadi ya chanjo au maelezo ya kuhifadhi. Mandhari inaelezea umuhimu wa chanjo.

Mkono wa mtu aliyeshika kisanduku cha dawa au chanjo na sindano. Mtu huyo anaonekana kuwa katika hatua ya kuvuta au kuandaa chanjo kutoka kwenye chupa ndogo ya dawa. Mandhari ya nyuma yanaonyeshamazingira ya kituo cha afya kama zahanati au hospitali.

Watu wawili wakikimbia au wakijaribu kufukuza kundi kubwa la nzige waliovamia eneo la mashambani. Nzige hao wamejaa angani na ardhini jambo linaloashiria uvamizi mkubwa wa wadudu hao waharibifu wa mazao.

Mwanamke mtaalam wa afya akiwa amevalia sare nyeupe na mviringo mwekundu akimtoa chanjo mwanamke mwingine aliyevaa kaptura nyekundu na koti la rangi la pinki. Mwanamke mtoa chanjo anaonekana makini na akitoa chanjo kwa kutumia sindano kidogo.

Katika tukio hili, kuna chupa nyingi za dawa za mimea za asili zinazotolewa na kliniki ya Zephaniah life herbal clinic . Dawa hizi hutumika kama tiba badala kwa ugonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea na viungo vya asili.

Chupa ya dawa ya nyongeza ya chuma kutoka Wellvita , nyongeza hii hutumiwa kusaidia kuzuia au kutibu upunguvu wa chuma mwilini, jambo ambalo linaweza kusababisha matatizo kama uchovu, udhaifu wa misuli na mengine.

Mwanamke mtaaamu wa afya ama muuguzi aliyevaa sare ya buluu akimsaidia mwanamke mwingine aliyevaa nguo za kienyeji akiwa amelala chini. Wanawake wawili wako nyuma wakitazama tukio hilo. Mandhari inaashiria hii ni hali ya huduma za afya au tiba za kienyeji.

Chupa ya dawa yenye lebo ya Vitamin D kutoka kampuna ya Olympia Pharmaceuticals. Vitamin D3 ni virutubisho vinavyotumiwa kuongeza kiwango cha Vitamin D mwilini ambayo ni muhimu wa afya ya mifupa

Chupa tatu za virutubisho za vitamini zikiwa zimepangwa kwa mstari dhidi ya mandhari nyuma ya kijani. Chupa ya kwanza upande wa kushoto ni ya kahawia yenye label ya maandishi meupe na rangi ya machungwa ikiwa na majina Vitamin D potency . Chupa ya pili katika ni jeupe kabisa, chupa ya tatu upande wa kulia ni nyeupe yenye mfuniko.

Mtoto mchanga ambaye amevalishwa nguo nzito anaonekana akipatiwa dawa labda ni aina ya polio. Daktari ambaye amevaa shati la blue na mamake ambaye anatabasamu wamesimama.

Muuguzi akiwa amevaa mavazi ya kinga kamili, akiwa tayari kufanya kazi katika kituo cha afya. Kando yake kuna meza yenye vifaa mbalimbali vya matibabu. Mandhari inaashiria umuhimu wa usalama wa wauguzi na watumishi wa afya wakati wa kutoa huduma.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika chumba cha kliniki. Daktari huyo amevaa glavu, barakoa ya uso na koti jeupe la matibabu. Anaonekana akimwangalia mgonjwa kwa makini huku akitumia vifaa vya meno.

Mwanamke akipewa chanjo au huduma ya afya na muuguzi au daktari ambaye amevaa glavu za mpira. Mwanamke huyo anaonekana kupokea chanjo au tiba kwa sehemu ya sikio lake ambapo muuguzi anatumia kifaa kidogo.

Ndani ya hospitali au zahanati au dispensari, inaonyesha nasi au daktari ambaye anashughulikia mgonjwa mwenye amelazwa kwa kitanda cha rangi ya manjano.

Sindano iliyotolewa kando na vidonge au sindano za chanjo katika chupa ndogo. Moja ikiwa na label ya chanjo ya homa ya manjano. Pia kuna barakoa ya uso upande wa kushoto. Mandhari inaashiria huduma za afya za kinga hasa chanjo za kuzuia magonjwa.

Katika tukio hili kuna vitembe ambazo zimewekwa moja iko katika boksi na zingine mbili ziko nje ya boksi . Kila moja iko na vitembe kumi alafu ni ya colour ya manjano.

Tukio hili linaonyesha mtoto mchanga ambaye ako ndani ya mashini. Daktari ambaye amevaa shati la aina ya blue na ameva teleskopi kwa masikio anaonekana akiekelea kwa moyo wake.

Hapo kuna madawa mbali mbali za kienyeji hapo kumeandikwa doctor Mbudan na tiba ya mgonjwa alafu kuna baiskeli ya colour ya buluu hapo nyuma yake kuna majengo kadhaa.

Sindano ya chupa ya chanjo ya homa ya majano. Mtu aliyekuwa akishika rangi ya kijani ili kuhakikisha usafi na kinga dhidi ya maambukizi ya wakati wa kushughulikia chanjo hiyo. Chanjo hii hutumika kuzuia ugonjwa wa homa ya mjano unaosababishwa na virusi vinavyosambazwa na mbu.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya hospitalini ikiwa ni pamoja na barakoa glavu na kofia ya usafi na akiwa amebeba mtoto mchanga ,mhudumu huyu anaonekana kuwa anampima au kumwangalia mtoto kwa makini, jambo linaloashiria utoaji wa huduma ya afya.

Daktari wa meno au mtaalamu wa tiba ya meno akifanya huduma ya kusafisha au kutengeneza meno kwa kutumia kifaa maalum cha kisasa katika kliniki ya afya. Huduma hii ni sehemu ya matunzo ya afya ya kinywa na meno ambayo ni muhimu kwa kudumisha afya ya meno.

Mtu aliyevaa fulana nyeupe, koti la usalama la rangi ya manjano na anatembea ndani ya eneo lenye maji mengi lililofurika. Amebeba chombo cha buluu mgongoni ambacho kinaweza kuwa ni pampu.

Kundi la watu wakiwakusanya na kupunguza taka za plastiki katika eneo fulani. Wanatumia mikono kuondoa taka hizo zilizokusanyika ardhini jambo linaloashiria juhudi za usafi wa mazingira au kampeini za kusamisha au katika jamii.

Daktari wa meno akitibu mgonjwa akiwa amevalia glasi za kinga na glavu. Daktari huyo anafanya uchuguzi au tiba ya mdomo wa mgonjwa kwa kutumia vifaa maalum vya matibabu ya meno.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya meno akitoa huduma ya tiba ya meno kwa mgonjwa aliyeko kinywani. Daktari huyu amevaa vifaa vya kinga kama glavu na miwani ambalo huku na mgonjwa akivaa na miwani ya kinga ili kulinda macho yake.

Mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda nyekundu amelala mguu moja ikiwa juu na daktari kumshika. Daktari ambaye anaonekana amevaa ovarali nyeupe anaonekana akimshika mguu. Mgonjwa amevaa barakoa.

Mwanamke mtoa huduma wa afya amevalia barakoa na vazi la kazi akiwa anajitayarisha kutoa chanjo. Mwanamke huyo anaonekana akishika sindano yenye chanjo akiwa ndani ya banda la chanjo huku watu wengine wakikaa nyuma

Vifaa vya chanjo, ikiwa ni pamoja na sindano na boxi lililoandikwa MMR. Vifaa hivi vinahusiana na moja kwa moja na huduma ya afya, hasa katika kuzuia magonjwa ya kuambukiza kwa njia ya chanjo. Chanjo ya MMR inalenga kuzuia magonjwa matatu.

Watu wanne walioavaa barakoa wakishiriki katika shughuli ya kusafisha mikono kwa kutumia sabuni na maji kwenye kisanduku cha huduma ya afya kilicho kwenye mtaa au kijiji. Watu hawa wapo katika mazingira ya nje na mji au kijiji kinaonekana kuwa nyuma.

Madaktari ambao wanafanya operesheni kwa mgonjwa madaktari hao wamevaa barakoa na hivyo wanaonekana wanajikinga dhidi ya magonjwa hivyo wanazingatia usalama wao.

Chanjo ya MMR measles. mumps, rubela ambayo hutumika kinga dhidi ya magonjwa ya Mzio au surua, uvimbe wa tezi la mate na ugonjwa rubela. Chanjo hii hua katika chupa ndogo ya glasi yenye rangi nyeupe ya kioo.

Mwanamke akitumia maji safi kutoka kwenye chupa ya kunawa mikono iliyotolewa na shirika la Unicef huku mtoto mdogo akimwangalia. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono katika kuzuia maambukizi na kuimarisha afya.

Mtu akiwa amebeba jerican chombo cha plastiki cha kuhifadhia maji au mafuta mgongoni. Mtu huyo anaonekana kuwa katika mazingira ya kijijini au borehole na ana mchanga ardhi kando yake.

Chupa kadhaa za dawa au chanjo pamoja na sindano zikiwa zimeekwa juu ya uso wa bluu. Moja ya chupa imeandikwa YELLOW FEVER vaccination , ikiashiria kuwa dawa hiyo ni ya chanjo ya homa ya manjano. Mandhari hii inaonekana kuwa ya maabara au kituo cha afya.

Kuna gari kubwa jekundu la kusafirisha maji taka linaloitwa Exhauster . Gari hili lina tanki kubwa la kuhifadhia maji taka na limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye majani. Mbele ya gari kuna watu wawili waliovaa mavazi ya kawaida wakionekana kana kwamba wanashughulikia.

Mtu mmoja ambaye amevaa barakoa akiwa ameketi kwenye pikipiki akiongea na mtu mwingine aliye simama mbele yake. Mbele yao kuna mfululizo wa chupa za plastiki zilizojaa vitu visivyo eleweka.

Mwanamke aliyevaa suti ya kazi akimpa huduma mtoto mchanga aliyekaa kwenye mkono wa msichana mdogo au mama mdogo. Mwanamke huyu anaonekana kumpa mtoto chanjo au dawa kwa kutumia sindano huku msichana huyu akimtazama kwa makini.

Mtu aliyevaa koti la maabara na barakoa akiwa kwenye chumba kilicho jaa vyombo vikubwa vya gesi ambavyo vinaweza kuwa tanki za oksijeni au gesi nyingine za maabara au hospitali.

Muuguzi au daktari wa afya akiwa na barakoa akitayarisha sindano ya chanjo kwa ajili ya utoaji wa huduma ya chanjo. Anashinikiza sindano ili kuhakikisha chanjo iko tayari kupewa mgonjwa. Watu wengi wanaonekana nyuma.

Daktari wa meno au mtaalam wa afya akiwa anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Daktari huyu amevaa glavu, miwani ya kinga na fulana ya rangi ya bluu. Ishara ya mazingira ya kiafya yanayozingatia usafi na usalama.

Sindano na chanjo ya MMR. Chanjo hio hutumika kinga dhidi ya magonjwa ya surua, homa ya tezi na homa ya rubela. Sindano iko mkononi mwa mtu aliyevaa glovu za plastiki za rangi ya kijani.

Mazigira kame na mnyama aliyekauka kabisa au kufa kutokana na ukame au uhaba wa maji na chakula. Kuna watu wawili wakiwa wamekaa au wakitembea katika mazingira haya ya jangwa au eneo kama hilo jaa miamba na udongo kavu.

Muuguzii akimpatia chanjo mwanamke mzima katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya au zahanati au dispensary . Mwanamke amekaa huku muuguzi akiwa makini na mchakato wa chanjo. Mandhari inaashiria huduma za afya.

Watu wawili waliovaa barakoa na glavu wakiwa pembeni wa gari aina ya Van yenye nembo ya Water Project. Hii inaashiria shughuli za afya au usafi labda wanahudumu kwa wahudumu za afya miradi ya maji safi.

Vyakula au vidonge vya virutubisho vya vitamin D three . Vidonge hivi hutumiwa kuongeza kiwango cha vitamin D mwilini ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa. Kinga ya mwili na mifumo ya musculoskeletal . Virutubisho vya vitamin D three mara nyingi huchukuliwa na watu ambao hawapati mwangaza wa kutosha wa jua.

Muunguzi akijaza sindano kwa chanjo katika kituo cha chanjo. Muunguzi huyo amevaa barakoa, kulinda afya yake na kuzuia maambukizi, huku watu wengine wakiwa nyuma wakiungana katika mchakato wa chanjo.

Muuguzi au mfanyikazi wa afya aliyekuwa amevaa suti ya kitabibu ya rangi ya kijani na akiwa amevaa glavu za plastiki na stethescopu shingoni anakuwa katika chumba cha hospitali au kliniki .

Mtu aliyesimama mbele ya bango la water step shirika linalolenga kutoa maji safi na salama, mtu huyo anaonekana mwenye furaha na amevaa shati la rangi ya bluu lenye maandishi, hii inaashiria juhudi za kutoa huduma za maji safi.

Mtu akipokea chanjo mkononi akiwa amevaa barakoa, inaonyesha hatua muhimu ya kinga dhidi ya magonjwa kwa kutumia chanjo na pia umuhimu wa kuchukua tahadhari kama kuvaa barakoa wakati wa mchakato huo.

Kundi la watu waliovaa viatu vya rangi ya blue yenye alama mbalimbali wakiwa wamekusanyika kwenye eneo fulani la ndani lenye sakafu nyekundu, watu hawa wanaonekana wakiwa wanasikiliza mtu mmoja aliyekuwa mbele yao ambaye anaonekana akimzungumzia au kuwahamasisha.

Eneo la makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao likiwa limezingirwa na maji ya mfuriko. Maji yanaonekana kuwa ya matope na yameenea hadi karibu na majengo hayo. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa katika shughuli mbalimbali.

Vifurushi vya dawa ambavyo ni chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Vifurushi hivyo vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza au jukwaa jeupe kana kwamba viko tayari kwa matumizi.

Mtu aliyevaa suti ya kazi na barakoa akikaa na mtoto mdogo. Mtoto huyu anaonekana kuwa mtoa huduma ya afya anayefanya kazi ya kurekodi au kuchukua taarifa za afya ya mtoto huyo anakaaa kando huku akitazama upande mwingine.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na mavazi ya kazi akijaza dawa ndani ya sindano kutoka kwenye chupa ndogo, anaonekana kuwa makini na mnyoofu ishara ya maandalizi ya kutoa chanjo ama matibabu.

Watu wanne waliovaa mavazi maalum ya kinga wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ni eneo la kusafisha au kudhibiti maambukizi. Watu hao wamevaa glavu za rangi nyekundu na nguo za kinga za rangi nyeupe zilizoiva kuzuia kugusana na vitu vya hatari.

Tukio hili linaonyesha ndani ya hospitali au zahanati kwamba mwanamke amepanua mdomo na kuangaliwa meno yake hapo mbele daktari anaonekana amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi.

Sindano iliyotayari na chupa ya chanjo yenye label inayoonyesha kuwa ni chanjo ya surua rubela na uvimbe wa koromeo. Chanjo hizi ni muhimu katika kinga dhidi ya magonjwa haya ya mlipuko yanayoweza kuwa hatari.

Msichana aliyevaa kilemba chekundu na gauni la rangi ya blue na nyeupe akiwa ameshikilia pedi ya kike kwa tabasamu anaonekana kuwa na furaha na kujiamini. Nyuma yake kuna wasichana wawili walioketi na mmoja amesimama wote wakionekana kushiriki kwenye shughuli au mafunzo ya afya.

Wahudumu wa afya wakimhudumia mwanamke aliyevaa kilemba cha bluu. Wahudumu hao wamevalia mavazi meupe yaliyoandikwa world caring day wakionekana kumsaidia kwa kifaa cha kusaisha au kuchunguza maskio.

Watu wawili walioovaa mavazi maalum ya kinga Hazmat suit wakishughulikia kemikali hatari katika mazingira ya viwanda au maabara. Wamevaa barakoa za kupumua na glavu za kinga jambo linaloashiria usalama.

Mtoa huduma wa afya akimsaidia mwanamke ambaye anaonekana kuwa mgonjwa akiwa ameketi kwenye kitanda cha hospitali au kituo cha afya. Mtoa huduma huyu amevaa glavu na barakoa na anaonekana akitoa huduma au kumchunguza mgonjwa huyu.

Chupa ndogo ndogo zilizo jaa unga wa rangi ya njano hadi hudhurungi. Chupa hizi zinafunikwa na vifuniko vya methali. Inaonekana kama hizi ni chupa za dawa au tiba labda za kienyeji au za kiasili au labda viamboto vya dawa. Hali hii inaweza kuashiria bidhaa za dawa zilizotengenezwa au kuhifadhiwa kwa ajili ya matumizi au uuzaji.

Watu wawili waliovaa nguo za kawaida wakitembea kwenye eneo lililojaa maji mengi. Huenda ni baada ya mvua kubwa au mafuriko. Wameinua viatu mikononi kwa kuepuka kunyanyuzia maji. Hali hii inaonyesha changamoto za mafuriko.

Mwanamke anayepigwa msasa na wa nywele na mhudumu. Anaonekana ameketi chini ya hema au eneo la huduma. Mhudumu anashikilia mashine au kifaa maalum cha kunyolea upande wa kichwa chake. Kwenye nyuma kuna watu wengine walio na mavazi meupe.

Mfanyakazi wa afya akimchanja mtu mzee kwa chanjo katika eneo la mjini. Inahimiza juhudi za utoaji wa huduma za kinga Hasa kwa watu wazee na wale waliohatarini kwa lengo la kuzuia magonjwa.

Watu wawili moja wao akiongea au kutangaza kwa kutumia kipasa sauti huku mwingine akimfuata, wanaonekana katika mtaa wa nje ambapo nyumba na mazingira wanaonekana kuwa ya sehemu ya makazi ya kawaida au ya mtaa ya jiji.

Chupa ya dawa iliofunguliwa na tembe nyekundu za mviringo zilizomwangika mezani. Kando ya chupa kuna kifuniko au kipande cha kijiti kinachoonekana kuwa kipimo cha kiafya. Dawa hizi no wonder zinatumiwa kwa ajili ya tiba.

Mtoto mdogo akipatiwa chanjo na muuguzi akiwa na mama yake. Chanjo ni sehemu muhimu ya huduma za afya za msingi zinalenga kuzuia magonjwa ya kuambikizwa kwa watoto na jamii na kwa hujumla.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe akimchoma mtoto sindano kwenye mikono labda kwa ajili ya chanjo. Mama ya mtoto aliyevaa mavazi ya rangi mbalimbali anamshika mtoto kwa upole wakati wa zoezi hilo.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare rasmi ya kazi akiwa ameketi ndani ya nyumba au chumba cha jamia, anaonekana akizungumza kwa utulivu na mtu mwingine ambaye hayuko humu kwenye fremu ya picha.

Chupa ndogo zenye dawa ya chanjo ya M-M-R , ambayo ni kifupi cha Measles, Mumps and Rubella ; Surua, Matumbitumbi na Rubella. Kila chupa ina kipimo kimoja cha chanjo Single-dose 0.5 ml na zimefungwa vizuri kwa vifuniko vya buluu.

Kikundi cha watu walioketi kwenye ardhi ya wazi wakimsikiliza mwanamke anayeonekana wa kutoa maelezo au mafunzo. Wengi wao wanaketi wamevaa mavazi ya kitamanduni hali inayoashiria kuwa ni jamii ya kijiji huenda ya wa Maasai.

Chupa ndogo ya dawa ya chanjo ambayo ni chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Chupa hiyo imefungwa vizuri na ina kofia ya rangi ya waridi au pinki huku maandishi yakionyesha kuwa ni aina ya chanjo ya kuzuia virusi vya polio.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kazi na viatu vya mpira wakikusanya au kusafisha takataka katika eneo la wazi. Mandhari inaonyesha shughuli za usafi mazingira ambapo hawa wanahusika kusafisha taka ili kuboresha usafi na afya ya jamii.

Mhudumu aliyevalia sare ya shirika la kimataifa akiwa anatoa huduma ya afya kwa mtoto. Mhudumu huyu amevaa kofia ya bluu na fulana la kijivu yenye nembo ya shirika lake na ananonekana akimhudumia mtoto aliyevaa kofia ya jano na shati jekundu.

Mtu mmoja aliyekuwa amevaa fulana yenye kaptura akiwa shambani akitumia kifaa cha kusambaza dawa ya kuulia wadudu kwa mimea inayokuwa kwenye mashamba yenye safu safu za mazao.

Vifaa vya kitabibu vikiwekwa ju ya uso wa rangi nyekundu. Kuna kipimo cha joto cha kawaida kilicho na zebaki, kibao cha vidonge vya rangi ya majano na ndani ya blister pamoja na vidonge vya umbo la moyo nyekundu vilivyotawanyika upande wa kulia wa picha.

Pakiti ya vidonge vinavyojulikana kama superD3 , dawa hii ni virutubisho vya vitamini ambavyo hutumika kuongeza kiwango cha vitamin D mwilini. Vitamin D3 ni muhimu kwa afya ya mifupa kwa sababu huusaidia mwili.

Mwanamke mdogo amevaa barakoa na glavu akiwa anasimama katikati ya mtaa anashika sanduku na mfuko wa plastiki mkononi mwake na inaonekana kama anashiriki katika shughuli za usafi au kuzuia maambukizi labda kutoa vifaa vya kinga au usafi.

Uharibifu mkubwa wa jengo baada ya ajali au tukio la tetemeko la ardhi ambapo watu wanatembea mbele ya mabaki ya jengo lililoporomoka. Inaonyesha hali ya dharura au uwezekano wa juhudi za ukuaji au tathmini ya uharibifu.

Mtu aliyekuwa amevaa koti la mahabara na barakoa akifanya shughuli ya kupulizia maji au kemikali katika eneo ambalo linaonekana kuwa na mabegi au vifunguisho vikubwa. Mtu huyo anaonekana katika mazingira ya kazi za mahabara au eneo la usafi wa mazingira.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa muuguzi akimtibu au kumtuza mtoto mchanga aliyewekwa kwenye chumba cha ikubeta. Inkubeta ni kifaa kinachotumika kuhifadhi na kuwalinda watoto wachanga hasaa wale waliokohatarini kwa sababu ya uzito mdogo, matatizo ya kupumua au hali nyinginezo.

Chupa ya dawa iliyoandikwa ibruprofen , ibruprofen ni dawa inayotumiwa kutoa maumivu kuondoa vifimbe au kupunguza homa, hii ni dawa ya aina ya anti- flammatory ambayo husaidia kupunguza maumivu kama vile maumivu ya kichwa.

Mhudumu wa afya akimhudumia mwanaume anayeketi uku mtu mwingine akiwa karibu nao. Inaonekana ni shughuli ya kiafya labda ya upimaji wa afya au utoaji huduma maalum kama chanjo, vipimo vya macho au sikio.

Mpango wa huduma za afya ambapo muuguzi au mfanyakazi wa afya anazungumza na mgonjwa au mteja. Mtu aliyeketi ana sura ya nyuma na amevaa vazi la rangi nyeusi, na kichwa chake kimefunikwa na kofia ya mraba ya rangi nyeusi.

Chanjo ya MMR measles, mumps and rubella . Aina ya chanjo inayotumika kinga dhidi ya magonjwa hayo matatu. Inaonyesha rasilimali za kinga magonjwa kupitia chanjo, yakisisitiza umuhimu wa tiba za kisasa.

Mtambo wa kusambaza maji ulioekwa juu ya jukwaa la mbao au chuma katikati la eneo lenye makazi ya muda yaliojengwa kwa vifaa rahisi kama vile turubai ya plastiki. Madhari ya eneo hilo ni ya ardhi kavu yenye nyasi chache na maakazi hayo yanaonekana kutawanyika kwote eneo hilo.

Eneno lililoadhiriwa na mafuriko makubwa, maji ya tope yamejaa kwenye uwanja ya nyumba yakizunguka majengo yenye paa la bati ya kahawia. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa kabisa na maji huku baadhi ya miti midogo na vichaka vikionekana vikizama.

Bidhaa ya virutubisho ya chuma aina ya Gummies kutoka Nature Made. Virutubisho hivi vina eighteen miligram za chuma kwa kila kipimo na vina l vitamin C ambayo husaidia mwili kuingiza chuma vizuri zaidi. Virutubisho hivi hutumika kusaidia kuzuia au kutibu upungufu wa chuma mwilini.

Daktari wa macho akiwa anamtazama mgonjwa wake kwa kutumia kifaa maaluum cha uchunguzi wa macho kinachoitwa slitlamp . Daktari huyu amevaa barakoa kama hatua ya kinga na mgonjwa anakaa mbele ya kifaa hicho akitazama mbele.

Hali ya barabara iliyofurika na maji kutokana na mvua au mafuriko. Kuna magari mbalimbali ikiwemo gari la kawaida, bajaji na magari mengine yanapita kwenye barabara yenye maji mengi. Hali kama hii inaonyesha changamoto za usafiri

Vifaa vya kimatibabu vilivyopangwa juu ya uso wa rangi ya bluu. Kuna chupa za dawa au chando sindano na mvuli ya dawa. Moja ya chupa ikiwa maandishi kuwa ni chanjo dhidi ya homa na majano.

Mchakato wa utambuzi wa magonjwa kwa kutumia mashine ya MRI magnetic resonance imaging ambapo mgonjwa amelala tayari kwa uchunguzi au uchunguzi au kisiasa wa afya unaofanyika hospitalini inadhihirisha umuhimu wa teknolojia.

Watoaji msaada kwa watu ambao wameadhirika. Hapo mbele naona watu wawili wenye wanatoa msaada kwa mzee ambaye amevaa kofia na kuketi mbele ya chumba chake.

Pakiti ya chanjo ya homa ya majano pamoja na chupa zake sita ndogo za dawa. Pikiti hiyo ni ya rangi ya majano na nyeupe ikiwa imeandikwa maelezo muhimu kuhusu dawa hiyo kama vile jina, kipimo na aina ya chanjo.

Tukio hili, linaonyesha watu wengi, ambao wako kijiji, na wanavuka mnaji mbili, labda ni mto. Mmoja ambaye amevaa koti au sweta ya colour ya manjano anaonekana akiwa katikati ya kuvuka.

Watu katika eneo la kijijini wakisubiri huduma ya kusambaziwa maji au bidhaa nyingine za msaada. Kuna mkokoteni mingi ya mikono iliyobeba madumu ya plastiki ya rangi ya majano ambayo huenda ni ya kubebea maji au mafuta ya kupikia.

Sehemu ya daraja lililoadhirika na mafuriko au mmonyoko ya ardhi. Sehemu ya chini ya daraja imejaa maji machafu yenye rangi ya machungwa, jambo linaloashiria uwepo udongo na vumbi vilivyoanguka katika maji kutokana na mvua.

Vifaa vya matibabu vinavyohusiana na chanjo. Kuna chupa ya glasi yenye maandishi measles pamoja na sindano na mipira ya plastiki ya kudunga .Vifaa vingine vya matibabu kama vijisanduku na chupa zenye vifuniko za rangi ya buluu na machungwa pia vinaonekana.

Mtu mmoja akiwa ameketi wakati mhudumu wa afya akimtolea sindano kwa mkono. Mhudumu huyo wa afya amevaa vivavyo vya kinga kama barakoa na suti ya kinga ya ngozi. kuonyesha kuwa zoezi hili linafuata taratibu za usafi na usalama.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtoa huduma wa afya. Mwanamke ameketi na kuvaa barakoa hali ambayo inaonyesha juhudi za kuzuia maambukizi ya magonjwa kama vile ya Covid nineteen . Mtoa huduma wa afya amevaa mavazi rasmi.

Mazingira ya hosipitali ambapo mgonjwa amelazwa kitandani na anaonekana kupata huduma ya matibabu. Upande wa kushoto kuna mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amewekewa vifaa vya kumsaidia kupumua. Karibu naye kuna mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na kofia.

Mtu mmoja akipata chanjo tukiwa amekaa kwenye kiti huku mtu mwingine akiwa amevaa vifaa vya kinga kama vile barakoa na kinyago cha chanjo mkononi. Mtu anayemchanjua anaonekana makini na mchakato wa chanjo ukiendelea kwa usahihi.

Kundi la madaktari na wauguzi waliovaa mavazi vya upasuaji na vifaa vya kinga wakifanya upasuaji katika chumba cha upasuaji cha hospitali. Hii inaonesha mchakato wa matibabu unaotumia teknolojia na utaalamu wa hali ya juu ili kuokoa maisha au kuponya mgonjwa.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa mavazi ya kinga kama barakoa, glavu na ngao ya uso akimhudumia mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Mwanamke huyo amefungua mdomo wake kwa ajili ya upimaji labda wa covid-19 au uchunguzi mwingine.

Mtu akijaribu kufukuza nzige kwa kutumia fimbo au matawi ya mti. Nzige wengi wameruka angani, wakifunika sehemu kubwa ya anga la buluu. Mtu huyo yuko kwenye eneo lenye vichaka na miti, akifanya jitihada za kuokoa mazao.

Vifaa vya kitibabu vikiwemo chupa ya dawa, sindano na dawa ya chanjo ya homa ya manjano. Vifaa hivi vinaonyesha maandalizi ya utoaji wa chanjo jambo muhimu katika kuzuia magonjwa ya kuambukiza. Inasisitiza umuhimu wa chanjo katika kulinda afya ya jamii dhidi ya magonjwa hatari kama homa ya manjano.

Mtu akipokea chanjo katika kituo cha afya. Mtu huyu amevaa barakoa na ameketi huku akipokea sindano ya chanjo mikononi kutoka kwa muuguzi au daktari wa afya. Sehemu hiyo inaonekana kuwa na watu wengine walioko kwa ajili ya huduma za afya.

Mtaalamu afya akimueleza mtoto mdogo mambo kuhusu afya au matibabu huku mtoto ameketi kwenye mkono wa mtu mzima ambaye anampa usaidizi na faraja. Mtaalamu huyu wa afya amevaa suti ya kinga na barakoa.

Aina mbalimbali za dawa na vidonge katika chupa na pakiti mbalimbali, inaonyesha rasili mbalimbali za matibabu zinazotumika kutibu magonjwa na kusaidia afya ya watu, dawa hizi ni sehemu muhimu ya mfumo wa afya katika kuzuia au kutibu magonjwa.

Kundi la watu wengi waliokusanyika nje. Wengi wakiwa wamevalia suti za blue za kinga na barakoa za uso sambamba na glavu za plastiki za rangi ya blue . Wanapanga au kushirikiana katika shughuli za kusafisha au kudhibiti mazingira.

Chupa kadhaa ndogo za dawa zikiwa zimepangwa mbele ya kisanduku chenye maandishi. Mtu mmoja anaonekana akishikilia chupa moja kwa mkono wake wa kushoto. Maandishi kwenye chupa yanaonyesha kuwa dawa hio ni ya chanjo au ya kuzuia surua.

Meza ya mviringo nyekundu iliyojaa chupa na vyombo mbalimbali vya plastiki amabvyo vinaonekana kuwa ni dawa za kienyeji au bidhaa za afya. Chupa hizo zina rangi na ukubwa tofauti na zimepangwa pamoja juu ya meza hiyo.

Chanjo za MMR zilizowekwa pamoja, pamoja na sindano na vifaa vingine vya matibabu. Chanjo hizi hutumiwa kuzuia magonjwa ya kipindupindu, homa ya titi na rubella ikionyesha umuhimu wa chanjo katika afya ya umma na kinga ya mgonjwa.

Daktari wa meno au muuguzi wa meno akiwa anamtibu mgonjwa aliyelegeshwa kwenye kitanda cha kliniki ya meno. Daktari huyu amevaa barakoa na glavu za kinga huku akitumia vifaa vya matibabu.

Mtu anayezima moto kwa kutumia kizima moto. Mtu huyo amevaa mavazi ya kawaida na kofia na anonekana kuwa katika eneo ya wazi lenye sakafu ya lami au paving block . Ikiashiria kuwa huenda ni maegesho ya uwanja wa mafunzo

Mtu ameshika vifungashio vingi vya taulo za kike. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa wanawake, hasa wakati wa hedhi. Taulo hizo za kike ni bidhaa muhimu kwa usafi wa kibinafsi na afya ya wanawake.

Mtoto mdogo akiwa anapokea dosi ya chanjo. Mtoto amevaa shati la mikono mifupi lenye rangi ya njano na nyeusi. Mkono wa mtoto unashikiliwa pole pole na mkono wa mtu mwingine aliyevaa glavu za plastiki za rangi nyeupe.

watoto wakichota maji kutoka kwenye chemichemi la vazi au mfereji wa maji uliochimbwa ardhini. Watoto hawa wanatumia chupa na doo ndogo kujaza maji kutoka kwenye bomba au kijiko cha maji kinachotiririka.

Moto umetokea hivyo kusababisha hasara kwa wingi. Maafisa wawili wa polisi wamewasili kuchunguza hali ya usalama. Trekta linajaribu kuokoa hali hii jivu liko kwa wingi.

Mgonjwa akihudumiwa na mhudumu wa afya katika chumba za daktari wa meno. Wahudumu hawa wawili wamevaa mavazi ya kinge ikiwa ni pamoja na glavu, barakoa na mabanda ya kazi. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha daktari wa meno.

Bidhaa mbalimbaliza dawa za asili au tiba za kienyeji zilizopangwa chini baadhi zikiwa ndani ya chupa, vyombo vya palstiki na vikombe vya rangi tofauti. Vipo pia vifurushi vidogo vya rangi tofauti vipande au vimitishamba mizizi na magombe.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare za kazi na barakoa akimpa mtoto chanjo au sindano kwenye mkono. Mama wa mtoto amemshikilia mtoto huyo kwa upole ili kuhakikisha anabaki utulivu wakati wa zoezi hilo.

Wahudumu wawili wa afya wanaovaa barakoa na glavu wakimhudumia mtoto mchanga kwenye chumba cha hospitali au zahanati. Mmoja wao amemshika mtoto huku mwingine akimpa huduma ya kiafya kwa kutumia kifaa maalum.

Watu wakishiriki kwenye kampeni ya uhamashishaji kuhusu ukimwi. Kati ya watu wkliokushanyika kuna bango kubwa likiwa na picha ya utepe mwekundu ishara ya mapambano dhidi ya ukimwi. Watu wanaonekana kuskiliza kuzungumza au kuchukua vipeperushi.

Mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya rangi ya manjano na vifaa vya kujikinga kama barakoa na kinga uso akimpa chanjo mtoto mchanga aliyekumbatiwa na mama yake. Mama huyu ameketi kwenye kiti uku amemshikilia mtoto.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa juu ya kitambaa kwenye sakafu ya eneo la wazi. Huenda ni sokoni au kando ya barabara. Bidhaa hizo ni za asili na zinaonekana kuwa za matumizi ya tiba mbadala au za kiasili zikiwemo mizizi.

Bidhaa za dawa za kienyeji zilizopangwa juu ya meza au sehemu ya kuuzia sokoni. Kuna mizizi magombe na miti shamba mbalimbali pamoja na chupa ndogo ndogo zilizo jaa dawa za majani au unga wa tiba asilia.

Wauguzi wawili waliovaa sare nyeupe wakiwa karibu na kitanda cha hospitali wakimhudumia mama aliyejifungua na watoto wachanga wawili waliolazwa kwenye mashuka meupe mashuka na shuka la rangi angavu. Wauguzi wanaonekana wakihakikisha watoto wako salama na wanapata huduma stahiki.

Mhudumu wa afya akimchanj au kumpa huduma ya matibabu. Mwanamke aliyeketi nje katika mazingira ya kijijini pembeni kuna mtugi wa plastiki na vifaa vya matibabu mwanamke huyu anaonekana kuwa mtulivu na tayari kwa huduma hiyo.

Mtaa uliyojaa maji kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Watu wanatembea kwenye barabara yenye matope na maji huku baadhi wakiwa wanabeba bidhaa au mizigo. Gari la wagonjwa linaonekana likijaribu kupita katikati ya magari mengine yaliogeshwa au yamesimama.

Kundi la wazee watatu walioketi nje katika mazingira ya kijijini wakiwa wamevaa mavazi ya kitamanduni yenye nakshi na madoadoa ya rangi ya kahawia na nyeusi yanayofanana na ngozi ya mnyama kama chui au duma.

Mzee amevaa barakoa akiwa ameketi huku akipokea huduma ya kiafya kutoka kwa mtaalam wa afya aliye na mavazi ya kazi na pia barakoa. Mzee huyo amevaa shati lenye rangi ya kahawia na michoro ya kijani au manjano.

Mazingira ya ndani ya chumba ambacho kinaonekana kutumika kama kliniki au kituo cha afya. Kuna watu kadhaa waliovaa mavazi meupe ya kitaalamu wakionekana kuwa ni wahudumu wa afya au wauguzi. Wengi wao wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia usafi na tahadhari za kiafya.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la kitabibu na barakoa anamhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Wote wawili wamevaa barakoa kuonyesha kuwa wako katika mazingira ya hospitali au kliniki. Mwanamke huyu anaoneka kuwa daktari wa meno au msaidizi wa afya.

Madaktari na wauguzi wakiwa kwenye chumba cha upasuaji hospitalini. wamevalia mavazi rasmi ya upasuaji ikiwa ni pamoja na glavu, barakoa mavazi ya kujikinga na kofia za upasuaji. Ishara ya kuzingatia viwango vya juu vya usafi na tahadhari za kiafya.

Mwanamke mzee ameketi kwenye kitanda cha hospitali au kituo cha afya amevaa vazi la kitamanduni lenye rangi ya majano, nyekundu na rangi zingine zenye mchanganyikio wa maua na mapambo pamoja na mapambo ya jadi mkononi na shingoni. Anaonekana kushika uso wake kwa mkono mmoja ishara ya inaoeza kusahiria ishara za maumivu, huzuni au uchovu.

Mkulima akiwa shambani, akinyunyizia dawa kwenye mimea kwa kutumia kifaa cha kunyinyizia kilichobebwa mgongoni, anaonekana kuvaa glavu mavazi ya kazi, ishara kuwa anazingatia usalama wake, mazingira yanaonyesha kuwa ni mashamba ya mazao.

Sehemu ya mapokezi au ukumbi wa kusubiria wa ofisi au taasisi fulani, kuna ukuta wenye maandisi na nembo inayoonekana kuwa ya kituo cha televisheni au kampuni ya habari, ukutani kuna runinga ndogo iliyowashwa ikionyesha vipindi au taarifa fulani.

Chungu cha udongo kinachotoa moshi kikiwa kimewekwa juu ya uso wa meza au sehemu tambarare. Chungu hiki kina umbo la mviringo na rangi ya kahawia iliyokolea nyeusi pamoja na mapambo ya msitari mwembamba wa kwendelesha. Moshi unatoka ndani kuashiria kuwa kuna kitu kinachowaka.

Mhudumu wa faya au mtaalamu wa tiba ya viungo akimsaidia mgonjwa kufanay mazoezi ambayo mkono kwa kutumia kifaa maalum cha mazoezi ya tiba. Mgonjwa huyo ameketi na anaonekana akipishana na pete kwenye mviringo wa plastiki kama sehemu ya mazoezi ya kujenga au akurudisha uwezo wa mikono.

Mwanamke aliyelala kitandani hospitalini, akiwa amevalia nguo ya hospitali, amebeba mtoto mchanga mikononi mwake na anaonekana kumtazama kwa upendo. Mazingira yanaonekana ni ya chumba cha hospitali yakiwa safi na chenye vifaa vya kawaida kama kitanda cha kawaida na meza.

mtoto mdogo akiwa amesimama kati ya reli mbili za msaada wa kutembea akiwa amevaa ngauni la rangi ya waridi. Mtoto huyu anaonekana kuwa katika chumba cha mazoezi ya tiba ya viungo au ukarabati wa kimwili. Pembeni kuna mtu mzima labda mzazi au mtaalam wa afya akiwa karibu naye ili kumpa msaada wa kumsaidia kutembea.

Daktari akimhudumia mgonjwa katika kambi ya matibabu au zoezi la utoaji huduma za afya kwa jamii. Daktari huyu amevaa koti jeupe la udaktari na kichwani ana tochi ya kichwa na anaonekana akielezea jambo fulani.

Chupa ya chanjo iliyowekwa juu ya uso mweupe wa meza. Karibu na chupa hiyo kuna sindano ya sindikizo na vitambaa safi vya matibabu. Vifaa hivi vinaashiria maandalizi ya kutoa chanjo ambayo ni mojawapo ya hatua muhimu za kinga.

Mtu mmoja aliyeinama karibu na ukuta wa jengo dogo akifanya shughuli ya kusafisha amevaa fulana nyekundu yenye maandishi mgongoni na anaonekana kushikilia ufagio na ndoo nyekundu yenye maji.

Mwanaume aliyevaa suti ya bluu anainama akiangalia au kuguza kifaa kilichowekwa juu ya meza ndogo kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kifaa hicho kinaonekana kuwa cha mfano wa kiteknolojia au bombo la maji. Imbeni yake wapo watu wengine waliovaa mavazi rasmi na kawaida.

Mhudumu wa afya aliyekuwa amevaa fulana nyeupe akimchunguza mwanamke kwa kutumia kifaa cha kuchunguzia sikio, mwanamke huyu aliyevaa blausi nyekundu na koti jeupe la rasmi ameketi kwa utulivu wakati mhudumu huyo wakati mhudumu huyo anaangalia ndani ya sikio lake la kushoto.

Madaktari au wahudumu wa afya wa meno wakiwa kazini wakimhudumia mgonjwa. Wamevaa mavazi ya kujikinga wakiwemo barakoa, glavu na kofia ya upasuaji jambo linaloonyesha tahadhari dhidi ya maambukizi.

Mhudumu wa afaa aliyevalia koti jeupe la kitaaalmau na barakoa ya uso akimhudumia mwanaume aliyevaa shati ya mchirizi na kofia ya baseboli . Mhudumu huyu anaonekana akichukua vipimo au kutoa chanjo kwenye mkono wa mgonjwa. Mazingira yanaonyesha kuwa wako katika jenge la wazi na yenye paa.

Vifaa vya kitamaduni, vilivyotengenezwa kwa kutumia mashudo, au mitikiti yaliyo kauka, au vikombe vya kienyeji. Vifaa hivi vina rangi ya kahawia, ya udongo na baadhi vimefungwa kwa kamba, au nyuzi za plastiki zenye rangi kama kijani.

Kundi la watu waliokusanyika nje ya njengo ambapo wahudumu wa afya au maafisa wa jamii wamevalia vizibao vya rangi ya majano wakitoa mafunzo au maelekezo kuhusu usafi wa mikono.

Mwanamume ameketi chini karibu na mlango wa jengo akiwa ameva kofia nyekundu na fulana ya rangi nyekundu na kijivu. Miguuni amevaa viatu vya plastiki na mbele yake kuna kuni au magogo yalipangwa. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kawaida ya maisha ya kila siku.

Tukio la utoaji wa huduma ya afya, mshauri au muuguzi aliyevaa sare ya hospitali ya rangi nyeupe na blue anaonekana akimhudumia mwanamke aliyeketi ambaye amevaa mavazi ya rangi ya waridi yenye maua ya rangi ya mchungwa na nyeupe. Muuguzi huyu anaonekana akichukua vipimo au kutoa chanjo kwenye mkono wa mgonjwa.

Dawa mbalimbali za asili au virutubisho za kienyeji vilivyopangwa mezani. Kila chupa au container lina jina lake kama vile Deja, Nzegame, Leoki na nyinginezo. Dawa hizi zimetengenezwa kwa malengo ya afya.

Eneo la nyika kame lenye ardhi ya mawe na vichaka vidogo pamoja na mti uliyokauka unaosimama peke yake. Mambari inaonyesha ukame mkubwa na hali ya hewa ya joto hali huku anga likiwa la bluu lenye mawingu meupe ya hapa na pale.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kinga, ngauni la hospitali na barakoa ya uso akimhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Mhudumu huyo anaoneka akimwagizia mdomo mgonjwa kwa kutumia kifaa.

Kundi la wanaume wannne waliovaa barakoa wakiwa ndani ya jengo au kumbi fulani. Mmoja wao aliyevaa koti jeupe kama la daktari aua mhudumu wa afya anaonekana akielezea jambo au kutoa maelezop kwa wenzake.